Watu wawili ambao mmoja anaonekana kuwa ni mwanaume, mwingine ni mwanamke, wamesimama mbele ya chumba ambacho kimepakwa rangi ya samawati. Chumba hiki kinaonekana kuwa ni kipya ama ujenzi mpya wa vyoo.

Wanawake wawili ambapo mmoja amevaa nguo yenye rangi ya buluu na sketi ya rangi nyeusi, na mwanamke mwingine ambaye amevaa shati ya rangi nyeupe ambaye amebeba kibuyu au mtungi wakichota maji masafi kutoka kwenye tanki.

Watu wawili wanaonekana, mmoja ni mwanamme, anaonekana kuwa ni mtaalamu wa afya ama daktari, ambaye anasaidia mtu ambaye amejilaza chini, kumfanyia matibabu kwenye mguu.

Wanawake wawili wanaonekana, mmoja akiwa amevaa aproni nyeupe na barakoa kwenye mdomo pamoja na glovu mikononi. Anaonekana akiwa anadunga mtoto ambaye amebebwa na mama kando yake akidungwa sindano. Inaonekana kuwa ni chanjo za watoto wadogo kwa hospitalini.

Mama amebeba mtoto mdogo. Kando ya mama kuna mwanamme ambaye anaonekana kuwa ni daktari, anayemwangalia mtoto mdogo. Inaonekana kuwa wapo kwenye hospitali na mwanaume ni daktari ambaye anaangalia afya ya mtoto mdogo.

Wanawake wawili ambao wapo shuleni kufunza kuhusu taulo za hedhi na jinsi ya kuzitumia. Inaonekana wapo shuleni darasani wakifunza wanafunzi . Nyuma yao kuna ubao ambao umeandikwa.

Watu wanaonekana wakiwa kwenye nyumba moja. Nyumba moja ambayo inaonekana kuwa ni hospitali. Kuna wanaume ambao wamevaa nguo za rangi nyekundu na wengine wamevaa barakoa. Inaonekana kuwa ni chumba cha huduma ya haraka.

Mtoto anaonekana akiwa ameketi na daktari anaonekana mbele yake. Daktari ambaye ni mwanamke. Daktari amevaa nguo ambazo ni za daktari, anaonekana kuwa anaongea na mtoto na wako hospitalini.

Kikundi ambacho wanawake wameketi. Wanawake wanaonekana kuwa ni wanawake ambao wanafunzwa na kuna mwanadada ambaye amesimama mbele yao, anaonekana kuwa ni muuguzi au daktari ambaye anawafunza.

Mwanamke anaonekana akiwa amevaa barakoa usoni na akiwa amevaa koti ya rangi nyeupe. Mkononi mwake kuna dawa, dawa ambayo inaendelea kutoka ndani ya chupa akitumia sindano. Inaonekana kuwa ni muuguzi au daktari ambaye anataka kutibu mgonjwa hospitalini.

Wanawake wawili pamoja na mtoto wanaonekana. Mmoja amevaa nguo ambazo zinaonyesha kuwa yeye ni daktari wa watoto wadogo au mtaalamu wa afya. Kwenye nyuso zao wamevaa barakoa. Mtoto anaonekana akichanjwa na daktari.

Daktari anaonekana akiwa amevaa barakoa kwenye mdomo na nguo za daktari pamoja na glovu. Mtu mwingine ambaye ni mwanaume anaonekana akiwa amejilaza kwenye kitanda akishughulikiwa. Anaonekana kuwa ni mgonjwa ambaye anaangaliwa meno na mtaalamu wa meno.

Muuguzi anaonekana akiwa amevaa glovu kwenye kwenye mkono, barakoa kwenye uso. Anaonekana akimshughulikia mgonjwa ambaye amejilaza kwenye kitanda. Anaonekana akimshughulikia kwenye mdomo. Inaonekana kuwa ni mtaalamu wa meno.

Mikono ambayo ipo na povu, povu ambayo inaonekana kuwa ni povu ya sabuni. Mikono inaonekana kuwa inaendelea kuoshwa ama kunawa na maji na sabuni ili kutoa uchafu kwenye mikono.

Chupa na mikembe ambayo ipo kwenye rangi nyeupe. Nje ya mikembe hiyo na chupa kuna maandishi ambayo yameandikwa na nyuma ya chupa hizi ambazo zinaonekana kuwa ni dawa za kienyeji, inaonekana chati ambayo imechorwa viungo vya mwili vya binadamu.

Mwanaume ambaye ameketi na kuegemea kwenye dawati, anaonekana akiwa amevaa aproni nyeupe na kwenye mikono yake kuna glovu. Anaonekana kuwa anafanya utafiti kuhusu jambo fulani au maji fulani au dawa fulani.

Watu wawili wanaonekana wakipea mnyama ambaye ako kwa kalamu dawa kwenye mapua. Wanaonekana wakishughulikia mnyama ambaye ni ng'ombe, amefungiwa kwenye kalamu. Mwanamme mmoja amevaa surupwenye ya rangi ya njano na amejifunika usoni mwake. Mikononi kuna glovu inaonekana kuwa ni shambani, au ni daktari wa wanyama.

Watu wanaonekana wakiwa juu ya meli ambazo zinasonga kwenye maji na kando ya hao watu kuna nyumba ambazo zimejengwa na kufunikwa kwa bao ama miti na kando yao kuna mimea ambayo imepandwa, mmea kama ndizi.

Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika mahali ambapo nyumba zimeharibika na kuporomoka. Wengine wanaonekana wakiendelea kufanya utafiti na wengine wanaendelea kusaidia mahali ambapo nyumba zimeporomoka.

Chumba ambacho kinaonekana ni ya hospitalini ambapo vitanda vya wagonjwa vimepangwa na vimefunikwa kwa vitambaa vyeupe. Kunaonekana na mtu ndani ambaye anaonekana kuwa ni daktari na mbele ya vitanda hivi kuna televisheni.

Watu wanaonekana wakiwa wamepiga foleni. Na kuna mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa ni daktari. Na anaonekana akiwa anadunga watu hawa sindano na wote wamevaa barakoa.

Chupa fupi ambayo inaonekana kuwa ni chupa ya glesi. Katika chupa hii kuna maandishi ambayo yameandikwa kutoka nje. Maandishi yameandikwa kwa rangi nyeusi na ndani ya chupa inaonekana kuwa kuna dawa ya kutibu magonjwa.

Mtoto mdogo anaonekana akipewa chanjo na madaktari ama watu wa afya, ambao wanaonekana wakimdunga sindano kwenye mkono na mikono ambayo imekingwa na glovu za hospitalini.

Ardhi au mchanga, kwenye mchanga huo kuna mnyama ambaye ni ngamia, anaonekana kuwa amejilaza chini au kulala chini. kwenye mgongo wa ngamia kuna mzigo ambao ngamia imebeba na akiwa amelala chini, inaonekana kuwa ni mgonjwa au amefariki.

Watu wanaonekana wakifanya kazi kwa pamoja wakiwa wanaume na wanawake wakisafisha mazingira. Inaonekana wakiwa kwa biwi la takataka, wanaendelea kuweka pamoja wakichoma.

Mama ambaye amebeba mtoto mdogo na mbele ya mama kuna daktari ambaye anaonekana kupeana chanjo kuenda kwa mtoto, daktari amevaa aproni ya rangi ya njano na kwenye uso wake amejifunika na barakoa. Inaonekana kuwa wapo hospitalini.

Kuna glasi , glasi ambayo inaonekana kuwa iko na maji. Kando ya glasi kuna vidonge vya dawa au dawa za kutibu magonjwa. Kando ya dawa kuna katoni ambayo imeandikwa katika maandishi meusi.

Watu watatu wanaonekana kuwa ni madaktari, wanaendelea kufanya upasuaji ama kushughulikia mgonjwa ambaye amelazwa chini. Wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za hospitalini. Usoni mwao kuna barakoa. Inaonekana kuwa ni mahali pa upasuaji ambao ni hospitalini.

Magari ambayo yanapita kwenye maji na kando ya magari kuna watu ambao wamebeba mwavuli na inaonekana kuwa wanatembea kando ya maji, maji ambayo yanaonekana kuwa ni mafuriko kutokana na mvua.

Watu wanaonekana katika mavazi meupe ambayo yanaonekana kama ni surupwenye. Katika migongo yao wamebeba pampu ambazo ni za chuma wakimwagilia mimea, mimea iliyo shambani.

Watu wawili mmoja anaokena kuwa ni mzazi ambaye amebeba mtoto mukononi kwenye uso wake amevaa barakoa. Na mwanamke mwingine anaonekana kuwa ni daktari ambaye anadunga mtoto dawa na amevaa barakoa kwenye uso wake na mkononi kuna shindano ambaye anatibu mtoto.

Mwanamke amesimama akiwa amevaa nguo nyeusi na ingine ya hudhurungi. Anaonekana akiwa anapuliza kuelekea mahali ambapo kuna moto. Anapuliza na pampu ya maji.

Watu wanaonekana ambao ni wanawake na wanaume. Mwanamke anaonekana akiwa amebeba mtoto mkononi na mwanaume ambaye amevaa nguo zinaonekana kuwa ni za muuguzi, anaonekana akipea mtoto chanjo, kudunga mtoto chanjo kwenye mguu. Inaonekana kuwa wako hospitalini.

Watu wanaonekana kwa pamoja wakisafisha chombo ambacho kinaonekana kama ni chombo cha choo. Watu hawa wanaonekana ni kama ni wataalamu wa afya. Wanaonyeshana jinsi ya kuosha choo kwa ustaarabu.

Sakafu inaonekana ikiwa ya rangi nyekundu. Kwenye sakafu hii kuna kibuyu ambacho kimefunikwa kwa nyuzi na kibuyu kingine kimefunikwa pia na nyuzi. Kando ya vibuyu hivi, kuna karatasi za rangi nyeusi na nguo tofauti tofauti.

Katoni ambayo imeandikwa katika maandishi ya manjano na kando ya Katoni kuna vidonge vya dawa vya rangi ya manjano. Vidonge hivi na Katoni vipo juu ya meza.

Wanaume wawili, mmoja anaonekana akiwa amevaa kanzu kwenye uso wake kuna barakoa, na mwenzake akiwa amevaa kofia la chuma au helmeti na kwenye uso wake kuna barakoa. Mbele Yao Kuna chupa ambazo zimebeba viatu mbalimbali kama dawa, na nikama ni muuza zawa za kienyeji.

Chupa la glesi ambalo linaonekana kuwa ni chupa ambalo limebeba dawa za chanjo. Kando ya chupa hizo kuna sindano ambazo zinatumika kupeana dawa hizo kutoka kwa chupa. Inaonekana kuwa iko hospitalini ama ni dawa za kutibu wagonjwa.

Rafu ambayo imewekwa mizizi, inaonekana kuwa na mizizi ya kutibu magonjwa. Kando ya rafu hii kuna chupa ambazo zimebeba dawa ndani na kando yao kuna mahali ambapo pameandikwa na rangi nyekundu kuhusu magonjwa na mahali tofauti pa mwili. Inaonekana kuwa ni dawa za kienyeji.

Wanawake wanaonekana wakiwa wamevaa aproni pamoja na barakoa. Wameketi karibu na madawati ambayo yamebeba mashini za kushona nguo. Wanaonekana kuwa wanashona barakoa za kuuza.

Kuna chupa mbili ambazo ni chupa za glesi. Zinaonekana kuwa ni chupa ambazo zinabeba dawa na kando ya chupa hizi mbili kuna katoni ambayo imeandikwa kwa maandishi meusi na inaeleza kuwa ni dawa ya unga ambayo inatumika kudunga wagonjwa.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umenyooshwa na mkono mwingine unaonekana ukitoa vidonge vya dawa kwenye chupa ya glasi , chupa ambayo haina rangi yotote. Inaonekana kuwa inatoa dawa ndani na dawa ambazo ziko katika aina ya vidonge.

Chupa ambayo ina funiko za rangi nyeupe na mkembe mwingine ambao una rangi ya njano pamoja na sabuni, inaonekana kwa kuwa imeandikwa na mwandishi wa rangi nyeusi ikionyesha kuwa ni sabuni ambazo zimewekwa sakafuni. Inaonekana kuwa ni dawa za kienyeji.

Watoto ambao ni watoto wa shule, wamevaa sare za shule, wanaonekana wakiwa wamepanga foleni kuelekwa kwenye Tanki la maji. Wakichota maji masafi wakiwa wamebeba chupa mikononi. Nyuma ya watoto hao kuna mwalimu ama kiongozi wao.

Mwanamke anaonekana akiwa amevaa barakoa na mavazi yenye rangi ya samawati. Mwanamume anaonekana akiwa amejilaza kwenye kitanda akiongeleshwa na daktari. Inaonekana kuwa wapo hospitalini.

Mtu anaonekana akiwa ananyunyuzia mimea ambayo ipo shambani ,mimea ambayo imepandwa kwenye shamba na amevaa surupwenye ya rangi nyeupe na kwenye mgongo wake amebeba pampu ambayo inanyunyuzia mimea maji au dawa.

Kuna vidonge vya dawa ambavyo vipo kwenye paketi ya dawa na ni vidonge ambavyo viko katika rangi ya manjano. Inaonekana kuwa ni dawa ya kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Dawa zinaonekana kwenye chupa ya glasi ambayo ina rangi ya hudhurungi na nje ya chupa hii imeandikwa na maandishi yenye rangi ya samawati na kando kuna sindano ambayo inatumika kudunga wagonjwa na kifaa ambacho kinapima wagonjwa.

Katoni ya dawa na kando ya katoni kuna chupa ambayo inaonekana ikiwa na dawa ndani. Chupa ni ya glasi ya hudhurungi. Nje ya chupa hiyo kuna maandishi ambayo yameandikwa, kueleza dawa ni ipi na inafanya kazi gani hospitalini.

Chupa ya glasi ambayo ina funiko nyeusi. Ndani inaonekana kuwa imebeba vidonge vya dawa. Chupa hii iko katika rangi ya hudhurungi. Inaonekana kuwa ni chupa ya dawa ambayo inaongeza damu na kutibu magonjwa hospitalini.

Ardhi imebomoka. Maji yanaonekana yakiwa yamefurika. Yanakokota mchanga kuelekea upande mmoja. Watu wanaonekana wakiwa wamesimama kando wakitazama jinsi maji yanakokota mchanga kwenye mafuriko.

Watu watatu ambao wawili wanaonekana kuwa ni wataalamu wa afya au madaktari wa meno, wanashughulikia mgonjwa ambaye amejilaza chini na kupanua mdomo, kuonyeshana meno ili aweze kutibiwa katika hospitali.

Mwanamume anaonekana akiwa amevaa nguo nyeupe ambayo inaonekana kuwa ni aproni nyeupe ya hospitalini. Kando yake kuna kitanda na mashini ambayo inaonekana ikiwa imewekwa karibu na kitanda. Inaonekana kuwa hapa ni hospitalini .

Daktari wawili wanaonekana wakisaidia mgonjwa ambaye anaendelea kutengenezwa meno. Inaonekana kuwa ni mambo ya kiafya ama madaktari wanashughulikia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa amejilaza chini, wakimshughulikia kwenye hospitali.

Mazingira ambayo yamezungukwa na mimea ya rangi ya manjano. Kuna chumba ambacho kimejengwa, kinaonekana kuwa ni choo yenye milango ya samawati na kando ya choo hicho kuna mfereji au tanki inayobeba maji.

Daktari watatu wanaonekana wakiwa na mgonjwa ambaye amelazwa chini, akitazamwa kwenye mdomo. Wanaonekana kuwa ni wataalamu, wa afya. Wanaonekana wakiwa wamevaa bakora kwenye mdomo na kuhudumia mgonjwa.

Wanawake wanaonekana wakiwa wamebeba mitungi kwenye vichwa vyao. Shingoni mwao kuna mikufu ambayo ni ya maridadi. Wamevaa nguo ambazo zinaonekana kuwa ni vitenge. Wana mikufu ya rangi tofauti kwenye shingo.

Watu wamesimama kwenye nyumba ambayo imeporomoka. Watu wenyewe wamevaa makofia ya chuma yanayojulikana kama helmeti . Wengine wanaonekana wakienda kuelekea kwenye chumba ambacho kimeporomoka.

Mwanaume ambaye amevaa barakoa kwenye uso, mkononi ameshikilia chombo na amevaa aproni kwenye mwili wake, akitazama chombo ambacho ameshikilia na watu wanaonekana nyuma yake kama madaktari.

Vijana au wanaume wanaonekana wakiwa wameinama wakinawa ama kuosha mikono yao kwenye mifereji ambayo mifereji, juu ya mifereji kuna sabuni. Wanaonekana wakinawa mikono kwa afya nzuri.

Chupa inaonekana ikiwa na maji au dawa ndani na kando ya chupa hiyo kuna besheni na kando ya besheni kuna kibuyu ambacho kimefunikwa na kuna vibuyu vingine vimefunikwa na mapambo.

Wanawake watatu wameketi chini kwenye stuli au kiti na wanaonekana wakiwa na mavazi ya madoa doa, nguo za madoa doa kama chui na hapo kando kuna hotel na kwenye hotel kuna matawi ,yanaonekana kuwa ni dawa na wanaonekana kuwa ni madaktari wa kienyeji.

Katoni ya dawa ambayo imeandikwa kwa maandishi meusi na kando ya katoni kuna vidonge vya dawa, ambavyo bado vimefunikwa. Inaonekana kuwa ni dawa za hospitalini za kutibu wagonjwa.

Mkono ambao umevalishwa glovu. Unaonekana kuwa ni mkono wa daktari. Umebeba sindano ambayo ina dawa na chupa ambayo inaonekana kuwa ni chupa ya dawa, chupa ambayo inapeana dawa za chanjo.

Wanaume wawili wanaonekana wakitembea kuelekea kwenye mfereji ambayo kando ya mfereji kuna mitungi ya kuchota maji. Inaonekana kuwa ni programu ya kuleta maji.

Katoni iliyoandikwa kwa maandishi meusi na mandishi mengine ya rangi nyekundu. Ni katoni inaonekana kuwa ni ya dawa za kutibu magonjwa ama dawa za kuongeza damu kwa vile kuna picha ya damu inaonekana kwenye katoni .

Mwanamke anaonekana akiwa amelazwa ama amejilaza kwenye kitanda. Mkononi mwa mwanamke mwingine ambaye amesimama kando yake kuna kifaa ambacho kinamulika kwenye mdomo wa mwanamke ambaye amejilaza chini. Inaonekana kuwa ni mgonjwa na mtu ambaye amemmulika ni mtaalamu au daktari wa meno.

Katoni inaonekana ikiwa na maandishi yenye rangi ya samawati na mengine yenye rangi nyekundu. Upande mwingine kuna vidonge au dawa ambazo zimewekelewa kando ya katoni . Inaonekana kuwa ni dawa za kutibu magonjwa.

Chupa yenye rangi nyeupe na katoni ambayo imeandikwa maelezo kutoka nje, na chupa yenyewe ina maelezo, ambayo yameandikwa katika rangi ya nyeusi, na kwenye katoni inaonekana ni maandishi ya rangi nyeusi ambayo ni katoni ya dawa na chupa la dawa.

Mwanamke anaonekana akiwa ameinama kwenye mfereji ambao unatoa maji masafi. Anaonekana akinawa mikono yake akiangalia mtu ambaye yupo mbele yake. Mwanamke anaonekana akiwa na tabasamu.

Chupa za glesi ambazo zimewekwa kwa pamoja. Ndani ya chupa hizi inaonekana kuwa ni dawa ambazo ziko kwa mfano wa unga. Kwa kila chupa kuna dawa yenye rangi ya hudhurungi ikikaribia nyeupe.

Taulo za usafi au taulo za hedhi ambazo zinaonekana ziko kwa rangi za samawati na kwenye taulo hizo mikono inaonekana ikiwa imewekelewa juu na mikono hii inaonekana kuwa ni ya mwanamke.

Watu wanaonekana na ni wauguzi au daktari , wanaonekana wakishughlikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda ,kwenye uso za wauguzi hao wamevaa bakora na wanaendelea kushughlikia mgonjwa kwenye mdomo wake, inaonekana kua wataalamu wa mdomo au meno

Mwanamke anaonekana akiwa amevaa nguo za samawati. Mdomoni ama usoni mwake kuna barakoa. Anaonekana akimwagilia maji, kwenye mashine ambayo iko mbele yake. Mashine ambayo inaonekana kuwa ni kiti na mbele ya kiti hicho kuna kompyuta.

Watu wanaoekana wakiwa wamesimama na mbele yao kuna meza au dawati ambazo zimebeba taulo za hedhi au sodo . Wanaonekana wakiwa wamebeba vitu kama karatasi kwa mkono zikiwa zimeandikwa.

Ardhi inaonekana ikiwa imekauka kwa ukame. Kunaonekana miti ambayo imekauka ikageuka vijiti na kando ya miti hiyo, kuna kibanda ama nyumba ambayo imefunikwa kwa nyasi.

Kuna chupa mbili ambazo zimeandikwa kwa maandishi meusi kutoka nje. Nyuma ya chupa hizi kuna katoni ambayo imeandikwa majina. Inaonekana kuwa ni katoni na chupa za madawa ya kupeana chanjo hospitalini.

Mtu anaonekana akiwa ameketi kando ya mashini au mashine ambazo zimehifadhiwa kwenye hospitali, ama kwenye chumba cha kiafya cha watoto wadogo. Mashine ambazo zinaonyesha kuwa zinahifadhi watoto wadogo wenye umri wa miaka midogo.

Wanaume wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji, mmoja akiskuma mwanaume ambaye amepanda juu ya pikipiki au bodaboda ikiendelea kusonga. Inaonekana kuwa ni mafuriko yanaendelea.

Chupa ya glesi ambayo imefunikwa kwa funiko ya rangi ya samawati au buluu. Chupa hii ina maandishi kutoka nje ambayo yameandikwa kwa rangi ya buluu kwa maelezo kuhusu dawa ambayo ipo kwenye chupa.

Mwanamke anaonekana akiwa amebeba mtoto mdogo na mwanamke mwingine amesimama mbele yake, ambaye amevaa nguo zinaonekana kuwa ni mtaalamu wa afya au muuguzi, ambaye anaendelea kupea mtoto chanjo kwenye mguu. Inaonekana kuwa wako hospitalini.

Katoni ambazo zinaonekana kuwa zimebeba dawa ndani na kuna chupa ndogo ambayo imewelelewa juu ya katoni na nyuma ya katoni hizi kuna rafu ambayo imepangwa vitu kama chupa na katoni zingine, ikionyesha kuwa ni duka la kuuza dawa.

Mwanaume anaonekana ni daktari, ameketi na kuegemea dawati ambayo imebeba vitabu, kompyuta na mashini tofauti tofauti na kwenye mikono yake amevaa glovu. Inaonekana yupo hospitalini.

Chupa nyeupe iliyochorwa viungo vya mwili na maelezo ya kingereza, inaonekana kuwa chupa hii ni ya dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali na ni chupa ya dawa za kienyeji.

Watu wawili wanaonekana wakitibu mgonjwa ambaye ni mtoto. Amewekwa chini kwenye kitanda. Wataalamu hawa wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa kwenye nyuso zao, na nguo ambazo huvaliwa kwenye chumba cha upasuaji hospitalini. Inaonekana kuwa wako hospitali.

Daktari ama mtaalamu wa afya, anaonekana akiwa amevaa glovu na barakoa pamoja na miwani, akiangalia mgonjwa ambaye ameketi kando yake akimtibu meno.

Mizizi inaonekana ikiwa juu ya kibanda. Mizizi hii inaonekana kuwa ni mizizi ambayo ni dawa, nyuma ya mizizi kuna mikebe ambayo imebeba vitu ndani vinaonekana kuwa ni dawa . Kando ya kibanda hiki kuna mwanamke ambaye ameketi, anaonekana kuwa ni mwanabiashara wa dawa hizi.

Chupa tofauti tofauti zinaonekana kuwa ni chupa za dawa zenye rangi tofauti tofauti. Kuna chupa za plastiki na chupa za glasi. Kando ya chupa hizi kuna vidonge vya dawa ambavyo vimewekelewa kando ya chupa hizi. Inaonekana kuwa ni madawa ya kutibu ugonjwa hospitalini.

Wataalamu wa afya au madaktari wawili ambao wanaonekana wakitibu mgonjwa ambaye amejilaza kwenye kitanda. Madaktari hao wanaonekana wakiwa na barakoa kwa uso na miwani kwenye macho wakimulika ndani ya mdomo ya mgonjwa. Inaonekana kuwa ni hospitalini wakipeana matibabu.

Mkono unaonekana ukiwa umenyooshwa na mkono mwingine umebeba chupa ambayo inaonekana kuwa ni chupa ya dawa. Katika chupa hiyo kuna vidonge vya dawa ambazo zinatoka ndani, zikimwagika kwenye mkono ambao umenyooshwa.

Watu wanaonekana wakiwa wameshika sehemu ya kichwa, na kuna maandishi ya rangi nyekundu pamoja na rangi ya manjano, ikieleza matumizi ya dawa na kando ya matumizi hayo yaliyoandikwa, kando, kuna picha ya dawa .Inaonyesha kuwa ni dawa ya kutibu kichwa.

Mwanamke anaonekana akiwa amelala chini kwenye sakafu alafu amelala juu ya mkeka. Mwanamke mwengine anaendelea kumhudumia akimguza tumbo .lnaonekana kuwa ni daktari au mkunga kwa vile mwanamke anaonekana akiwa mjamzito.

Mwanamke amevaa barakoa kwenye mkono, anaonekana akipewa dawa ama kudungwa dawa na daktari ambaye pia amevaa barakoa na amesimama kando yake. Inaonekana kuwa wako hospitalini.

Mama anaonekana akiwa amebeba mtoto mdogo ambayo inaonekana kuwa ndiyo ametoka kuzaliwa. Mama ameketi kwenye kitanda ambacho nyuma ya kitanda kuna neti ya kuzuia mbu. Anaonekana kuwa ameketi hospitalini na ametoka kujifungua.

Daktari anaonekana akiwa na mama pamoja na mtoto. Daktari anaonekana kuwa anampa mtoto mdogo chanjo ama dawa, ambazo anaziweka kwenye mdomo wake. Inaonekana kuwa wapo hospitalini.

Kibuyu au chupa ambayo ipo mbele ama chini kwenye sakafu. Inaonekana kuwa ina dawa ndani ya chupa. Chupa yenyewe iko na maelezo kutoka nje ambayo imeandikwa safi dawa. Inaonyesha kuwa haya ni madawa kwenye hospitali ya kiafya.

Watu wawili ambao mmoja ni mwanamke mwingine ni mwanamme. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni daktari au mtaalamu wa masikio au kutibu. Anaonekana akiwa na kifaa kwenye mkono wake akimulika kwenye masikio ya mwanamke. Amevaa nguo ambazo ni za utaalamu wa daktari.

Watu wawili wanaonekana wakichota maji kutoka kwenye mifereji. Maji yanatoka kwa mfereji kuelekea kwa mitungi au vibuyu ambavyo wamepanga foleni kuchota kutoka kwenye mfereji.

Mkono wa mwanamke ambao umevalishwa pete na kupakwa rangi kwenye vidole unaonekana ukiwa umebeba chupa, chupa ambayo inaonekana kuwa ni chupa ya dawa ya kutibu magonjwa. Inaonekana kuwa ni chupa ya dawa za kienyeji.

Watu wanaonekana wakiwa wamesimama nyuma ya chumba ambacho kinachomeka pamoja na gari la petroli, ambalo limesimama kando ya moto. Wengine wanaonekana kuwa wanavuta maji ya kumwagilia ili moto uzime.

Watu wanaonekana wakiwa kwenye chumba ambacho kinaonekana kuwa ni hospitalini. Mwingine anaonekana akiwa amelazwa kwenye kitanda, na mwanume mwingine anaonekana akiwa ameketi kwenye kitanda ambacho kinaonekana kuwa kipo hospitalini. Wanaonekana kuwa ni wagonjwa.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wameketi wakizungumza. Kwenye meza kuna katoni na kuna chupa ambazo zinaonekana kuwa ni chupa za dawa. Nyuma ya wanawake hawa wawili kuna chati ambazo zimechorwa au kuandikwa katika maandishi meusi.

Mwanamke anaonekana akiwa anafunika mtu ambaye amelazwa kwenye kitanda. Mwanamke huyu anaonekana kuwa ni muuguzi au daktari, kwa jinsi ambavyo amevaa nguo na shingoni mwake kuna kifaa cha hospitalini.

Chupa ndogo la glasi ambalo linaonekana kuwa lina dawa ndani na kando ya chupa hili la glasi, kuna sindano ambayo inaonekana kuwa ni ya kutoa dawa kwenye chupa hiki na kwenye chupa hii, Kuna maandishi ambayo yameandikwa kutoka nje ya kueleza kuwa ni chanjo.

Chupa za glasi na chupa zingine ambazo ziko katika rangi nyeupe, kuna sindano inaonekana kando ya chupa. Kwenye chupa kuna maelezo ambayo yameandikwa kwa uandishi ya rangi nyeusi. Inaonekana kuwa ni dawa za hospitalini ama za kutibu.

Msichana au mwanadada anaonekana akiwa anaangalia chuma ambacho kinatoa moto mbele yake. Anaonekana kuwa ni mtu anayefanya utafiti. Amevaa nguo nyeupe na anaonekana kuwa anafanya utafiti kwenye shule.

Mtungi ambao uko na mfereji na chini yake kuna mahali ambapo maji yanatekwa. Inaonekana kuwa ni kifaa cha kuoshea mikono, kipo nje ya nyumba.

Mkono ambao umevalishwa glovu umeshika dawa au chupa la dawa pamoja na sindano. Inaonekana kuwa kwenye chupa kuna dawa na hapa wapo hospitalini ama wanaonekana kupeana matibabu.

Uwanja mkubwa au ardhi ambayo imebeba nyumba za vibanda na nyumba zingine ambazo ni za hema. Inaonekana kuwa ni mahali ambapo watu wanaishi na nyuma ya nyumba hizi kuna tanki kubwa la maji.

Mwanamke anaonekana akiwa amebeba mtoto mkononi na mbele yake kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni muuguzi, anapea mtoto wake chanjo kwenye mkono. Inaonekana kuwa ni hospitalini wako.

Chupa sita nyeupe, ambazo zimeandikwa kutoka nje kwa majina, mwandishi ya rangi ya manjano, Inaonekana kuwa ni dawa za kienyeji.

Katoni ya dawa ambayo imeandikwa kwa maandishi meusi. Inaonyesha kuwa ni dawa za kupeana chanjo. Katoni hii inaonekana kuwa ni ya hospitalini na ni dawa za kutibu watoto wadogo hospitalini.

Watu wawili wanaonekana, mmoja ambaye ni mwanaume mwingine ni mwanamke. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni daktari ama mtaalamu wa afya, anaonekana akimsaidia mgonjwa kusonga au kufanya michezo fulani kwenye sakafu.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wamevaa glovu. Kuna mwanamke ambaye amejilaza chini na inaonekana kuwa wanampea matibabu na kumwangalia kwenye mdomo. Wanaonekana kuwa ni madaktari ambao wapo hospitalini.

Mimea inaonekana kuwa imebebwa na maji au mafuriko. Watu wanaonekana kuwa wamekuja kwa pamoja kuangalia na kujua kitu ambacho kinaendelea. Mimea hii inaonekana ikiwa imebebwa na maji machafu ambayo inaonekana kuwa ni maji ambayo ni ya mvua.

Wanawake wawili wanaonekana wakitabasamu. Mmoja anaonekana kuwa ni daktari kwa jinsi anavyokuwa amevaa glovu kwenye mikono na mwenzake anaonekana kuwa ni mgonjwa ambaye anangoja matibabu ama amemaliziwa kufanyiwa matibabu. Nyuma yao kuna kompyuta na kuna kabati.

Mwanaume ambaye amevaa barakoa na kwenye kichwa chake kuna kofia. Anaonekana akichanjwa na sindano ambayo inaonekana mkononi mwa mwanamke ambaye amevaa pete kwenye mkono. Inaonekana kuwa ni muuguzi.

Mwanamke ambaye ameinama ama kuchuchumaa karibu na mfereji anaonekana akichota maji kwenye beseni na kwenye mtungi ambao unaonekana kwenye ameinama. Inaonekana kuwa anachota maji.

Mwanamume anaonekana akiwa amebeba mashine na akiwa na kofia nyekundu na glovu za rangi ya manjano, akiwa anatembea akitoka kwenye moshi au mti ambao unaonekana kuwa ni moshi wa moto.

Mwanamke amelazwa kwenye kitanda na kando yake kuna daktari wa meno ama mtaalamu wa meno, ambaye amevaa barakoa akishughulikia mgonjwa kwenye mdomo na kuangalia meno yake.

Mtoto anaonekana akiwa amesimama, mbele ya chumba ambacho ama nyumba ambayo inaendelea kuporomoka. Mtoto huyu anaonekana akiwa amevaa nguo ya samawati, akiangalia upande ambao nyumba inaporomoka.

Wanaume wawili ambao wamevaa nguo za wanapolisi, wamesimama wakiangalia tinga tinga ikibomoa nyumba ambazo ziko mbele yao na nyumba zingine ikiwa imesimama wima mbele yao na watu kando.

Mwanamke amesimama akiwa amejifunika kitambaa kichwani na kujifunga kitambaa kwenye kiuno. Anaonekana akiwa amesimama kando ya mitungi ya maji ikiwa imepangwa kwenye foleni moja.

Chupa nyeupe, zinaonekana zikiwa ndani ya katoni , kando, ndani katika chupa hizi kuna chupa ndogondogo ambazo zinaonekana kuwa ni chupa za dawa za kudunga wagonjwa.

Rafu ambayo imepangwa chupa tofauti tofauti, chupa ambazo zina rangi tofauti, chupa zinaonekana kuwa ni dawa na kwenye meza kuna ndoo ambazo zimebeba vitu ndani kama unga. Kando ya ndoo hizi ama chini ya ndoo hizi kuna michoro tofauti tofauti.

Katoni inaonekana ipo juu ya meza. Kando ya katoni hii ya dawa kuna chupa ambayo imeonekana kando ikiwa na dawa. Katoni hii inaonekana kuwa ni dawa ya kupeana chanjo.

Wanawake wawili ambao mmoja amelala kwenye kitanda mwingine akiwa amesimama akiangalia meno ya mwenzake ama meno ya mgonjwa. Inaonekana kuwa ni hospitalini.

Mwanamume anaonekana akiwa amevaa barakoa pamoja na helmeti kwa kichwa. Amevaa aproni nyeupe akiwa ameshikilia chupa kwa mkono, inaonekana kama ni chupa ambayo imebeba kitu ambacho anamwaga kuenda kwa pump zingine.

Watu wawili ambao ni mwanamke na mwingine ni mwanaume ambaye mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti na mwanaume akiwa anamdunga dawa ama chanjo. Mwanamke anayeketi kwenye kiti anaonekana kuwa anahisi uchungu na mwanaume mwenyewe amevaa bakora na ni daktari.

Mikono ya watu wawili ambayo kwa hakika inaonekana kuwa moja ni mtoto au mtu mwenye umri wa miaka midogo halafu mwingine anaonekana kuwa ni daktari anayeangalia mikono ya mtu mwingine. Kuna mavazi yaliyopo kama glovu, glovu zenye zinafanya kazi katika hospitali.

Mwanamke na mwanamme ambao, ambao wameketi katika kitanda, pia wamebeba mtoto mdogo. Inaonekana kuwa wapo katika hospitali, ambapo mwanamke ametoka kujifungua mtoto mdogo, ambayo wote wameketi kutazama na mwanamme amebeba mtoto ambaye ni mdogo, ambaye amevaa nguo za rangi nyeupe na nyekundu.

Chupa ambayo inaonekana kuwa ni chupa ya dawa. Chupa yenyewe ina maandishi kutoka nje ambayo yananekana kuwa ni maandishi kuhusu dawa ambazo ziko ndani ya chupa.

Mkono unaonekana umebeba chupa na vidonge vya dawa ambavyo viko kwenye karatasi. Kwenye picha hii kuna vidonge vya rangi mbalimbali na vingine vipo kwenye chupa.

Wanadada wawili wanaongea ama kupeana mawaidha, mmoja anaonekana kuwa ni mtu mwenye mawaidha kuhusu afya, kuna televisheni kando ya wanadada wawili, kuna nguo ambazo ziko katika chumba ambacho wanadada wawili wapo, kuna shuka kwenye kitanda ambacho wameketi, kuna meza ambayo imebeba televisheni na vitu vinginevyo.

Mwanadada au mwanamke anaonekana akiwa ameketi na kubeba mtoto mdogo kwenye mikono yake. Inaonekana kuwa wapo hospitalini akiwa amemaliza kuhudumiwa au kujifungua.

Kuna mkono unaonekana kuwa umebeba chupa na chupa zingine ziko katika sakafu. Chupa yenyewe inaonekana kuwa ni chupa ya dawa za hospitalini. Chupa iko katika rangi nyeupe na samawati. Chupa yenyewe inaonekana kuwa ni dawa za wagonjwa.

Watu wawili wanaonekana ambapo mmoja anaonekana kuwa ni daktari ama mhudumu wa afya ambaye anaonekana akidunga ama akipeana dawa kwa mgonjwa ambaye ameketi mbele yake.

Wanawake wawili wanaonekana, ambapo mmoja ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa daktari na mwingine ni mama ambaye amebeba mtoto na mwanamke ambaye ni daktari amebeba dawa ambazo zipo kwenye sindano na mtoto kwenye picha analia.

Mazingira ambayo kuna miti na moto unaonekana kuwa unachoma miti ambayo ipo kwenye mazingira. Kuna moshi unaonekana ukitoka kwenye moto, ambapo unapaa angani moto ukiendelea kuwaka.

Chupa ndogo inaonekana katika rangi ya samawati na rangi nyeupe na chupa yenyewe ni ya glesi ama glasi inayoonekana ni kama ni chupa inayobeba dawa. Iko na maelezo yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi. Kwa uhakika ni kama chupa yenyewe ikona maelezo yake ya kuhusu kitu ambacho kipo ndani ya chupa na nyuma kuna boksi ambayo ina maelezo pia.

Wanadada watatu wanaoneka kuwa wawili ni wauguzi ambao wanapeana chanjo, wakipea mwanamke ambaye ameketi anaonekana kuwa ni mgonjwa au ni mtu ambaye anataka chanjo katika hospitali.

Dawa ambazo zina michoro tofauti tofauti. Kuna dawa ambazo zina michoro ya mifupa, roho ambazo zinaonekana kuwa ni vidonge vya kutibu magonjwa tofauti tofauti katika hospitali.

Wanadada wawili wanaonekana, mmoja akiwa ameketi mwingine amesimama. Ambaye amesimama anaonekana kuwa ni mtu au daktari ambaye anadunga mwanamke mwenzake dawa katika mkono.

Mtu anaonekana katika mavazi meupe na kujifunika, akinyunyizia vitu au mimea kwenye shamba na kwenye kiwanja ambacho kina maji na mimea.

Mikono inaonekana, mikono ya mtu ambayo imewekelewa kwenye meza na katika mikono, kumebeba karatasi na mkono mwingine kuna chupa, chupa ambalo linaonekana kuwa ni chupa la dawa au vidonge vya dawa ambavyo ni vya kutoka hospitalini.

Huduma za afya ambapo watu wanaonekana wakipewa dawa. Kuna mama ambaye amepewa mtoto mdogo na wengine wanaonekana kuwa ni daktari ambao wanahudumia wagonjwa, ambao ni watoto wadogo na watu wazima.

Watu wawili ambapo mmoja anaonekana kuwa ni daktari mwingine ni mgonjwa ambaye anaangaliwa macho. Daktari amevaa miwani ambayo inaonekana kuwa ni daktari wa macho, anaendelea kuangalia mgonjwa.

Watu wawili ambapo mmoja anaonekana kuwa ni mgonjwa na mwingine ni daktari wa meno. Mmoja anahudumia mwingine katika meno na inaonekana kuwa wako katika hospitali. Kwenye chumba lina madawa na kuna vitu ambavyo ni vya hospitali kwenye chumba.

Mtu anaonekana akiwa amefurahi kando ya mapipa ya maji na kando yake kuna chati ambayo imeandikwa kwa maandishi yanayoonekana na ni maandishi ambayo yanahusisha maji na maji ya afya ambayo ni maji safi.